Mnapo jumba iliyo ya rangi nyeupe, na maandishi pembeni iliyo ya rangi ya nyekundu. Vilevile mnapo viti ya rangi nyeusi, na meza iliyo na rangi ya samawati, na kwa mistari ipo rangi ya nyeusi kama zile za viti tu.

Mnapo vyumba vya kujiburudisha kando ya bahari vilivile mnapo miti ya nazi yalio simama kidete ya rangi ya kijani vilevile.

Mnapo ferri iliyo ya rangi ya samawati na rangi ya kijivu, vilevile watu tofauti tofauti ambao wamevaa mavazi yaliyo na rangi tofauti tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, rangi ya kijani ambao wanapanda.

Mnapo gazeti ambao una maandishi tofauti tofauti, ila maandishi yaliyo juu ya imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza ambayo inasema, History in Kenyan Mosques . Kwa kiswahili itatafsiriwa kama,, historia ya misikiti ya Kenya.

Hili ni ofisi la serikali inayoitwa Huduma Centre. Mnapo watu tofauti tofauti ambao wamevaa sera za rangi tofauti tofauti kama vile shati iliyo rangi ya nyeupe na mistari nyekundu, vilevile na koti nyeusi na kaptula za rangi nyeusi.

Watu wameketi chini kwa mikeka tofauti tofauti. Vilevile, wamevaa nguo iliyo na rangi ya nyeupe, wengine wamevaa nguo iliyo na rangi ya jivu na wengine wamevaa nguo iliyo na rangi ya nyeusi. Vilevile, wamevaa kofia pia.

Katika ofisi ya Huduma, ambayo ina rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, nyekundu, nyeupe na majani, wana wateja tofauti tofauti. Kuna wale wateja ambao wanangoja kuhudumiwa na kuna wale ambao wanahudumiwa.

Mnapo rangi tofauti tofauti katika jumba hili, ambayo ni rangi ya nyeupe na samawati. Vilevile kuna milango tofauti tofauti na kwa mlango mmoja mzee anatoka nje katika jumba hili.

Ndege ya kampuni ya jambo jet ipo tayari kupaa, ina rangi nyeupe na maandishi nyekundu. Mnapo mwelekezaji wa ndege ambaye anayeielekeza kwa jinsi ya kupaa.

Miongoni mwa wachezaji kuna timu mbili, timu ya kwanza wamevaa jezi iliyo na rangi ya samawati na maandishi meupe na timu ya pili wamevaa jezi iliyo na rangi ya jivu na maandishi mekundu yaliyoandikwa kifuani.

Mnapo bendera ya Kenya iliyo na rangi tofauti tofauti kama vile kijani, nyeupe, nyekundu na nyeusi. Kando yake mnapo mzungu aliyevaa kofia ya rangi ya nyeupe, shati ya nyeusi na kaptura ya rangi ya jivu.

Wanawake watatu wameketi wamevaa koti iliyorangi ya nyeusi na vitambaa wamefunga shingoni ya rangi nyekundu, vile vile mbele yao viti havina watu.

Magari aina ya daladala yapo katika maegesho yao. Yana rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu na manjano. Yameegeshwa mbele ya majumba iliyo na rangi nyeupe.

Miongoni ya vitu ambayo yanarembesha jumba hili ni kitambaa iliyo ukutani ambayo ina rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu na samawati, vile vile kuna maandishi na mimea ambayo yamemea ndani ya nyungu iliyo ya rangi nyeupe.

Wapo wafanyakazi wa serikali ambao wanafanya kazi katika ofisi ya huduma. Vilevile, wanatumia kompyuta yao kuhudumia wateja ambao wanaingia na kutoka